Kuna mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kile kitanda chenye malazi ya rangi ya jani. Mtoto huyo amevaa nguo ya rangi nyeupe na samawati, anachunguzwa ama anaangaliwa na mwanamke anayeonekana kuwa ni daktari, na haya malazi yamefunikwa na neti.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali. Kuna wanaume wawili ambao wamevaa koti nyeupe za maabara na kuna bidhaa tofauti kama vile dawa kwenye kaunta. Kuna mwanamume mmoja ambaye anahudumia wateja kwenye dirisha, na upande ule mwingine wa dirisha kuna wateja.

Sehemu hii inaonekana kuwa majumba ya biashara kama vile maduka. Mbele ya majumba haya, kuna kituo cha kunawia mikono cha Vivo Energy. Na mwanaume ambaye amevaa shati la rangi ya samawati; ambaye ananawa mikono. Mwanaume huyu pia amevaa barakoa. Na kando yake kuna watu wengine ambao pia wamevaa barakoa.

Kuna watu watatu wameketi kwenye sehemu hii ya nje kwenye viti vya samawati vya plastiki. Wawili wanaonekana kuwa wanafunzi ama watoto waliovaa sare ya rangi ya kijani na wameshikilia chupi na zile taulo za usafi na mama aliye kando yao, ameshikilia chupi pia na amevaa barakoa.

Kuna watu wawili wamesimama inje ya nyumba, inayo mlango wa pazia na dirisha moja imevunjika pale kioo, na mama pale amevaa barakoa na anaonekana kuwa mjamzito, na kuna mzee anayemhoji ameshika vitabu na amevaa koti la samawati na pia ako na ,amevaa barakoa.

Kuna kikundi cha wanawake ambao wamevaa mitindo mbali mbali. Kuna ambao wamevaa shanga na shuka. Wanaonekana kuwa wanaskiza hawa wengine ambao wamevaa barakoa na mavazi yanayoonekana kuwa ni ya wafanyikazi wa afya ya jamii.

Mtu huyu anaonekana kuchunguzwa meno na watu waliovaa glavu, labda madaktari wa meno. Wametumia kifaa kufunua mdomo wake ili kuweza kuona meno yake na kuyachunguza. Pia amevaa kinga ya macho na wanamchunguza na vifaa maalum vya madaktari wa meno.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni ofisi ya daktari wa meno na daktari ambaye ni mwanaume ambaye amevaa miwani, barakoa ya rangi ya samawati, kabuti la maabara na glavu za rangi nyeupe. Anaangalia ama anachunguza mgonjwa, anaangalia yale meno yake kutumia vifaa maalum vya utibabu wa meno.

Sehemu ya uso wa mtu huyu inayoonyeshwa ina pua, midomo, meno kidevu na mashavu. Anaonekana kuwa ametabasamu na meno yake ni meupe. Kuna mtu mwingine ambaye ni mikono inayoonekana na imevaa glavu za rangi ya samawati na imeshika vifaa vinavyotumiwa kufanya uchunguzi wa matibabu ya meno.

Kuna madaktari wawili wa meno ambao wamevaa kinga za kila aina wameva glavu, wamevaa barakoa, wamevaa vitambaa kwenye kichwa na wana miwani spesheli na mitambo mingineo ya kutibu na wanahudumia mgonjwa ambaye wanamwangalia meno.

Sehemu hii ya uso inaonyesha pua, midomo, mashavu na kidevu haswa midomo. Kijana huyu ana tabasamu, meno yake yanaonekana kuwa meupe na yenye afya.

Sehemu hii ya uso inaonyesha pua, midomo, meno, kidevu, na shingo. Meno haya yanaonekana kuwa ni meupe, na yule aliyepigwa picha anaonekana kuwa ametabasamu, na midomo yake ni ya rangi ya hudhurungi.

Sehemu hii ya uso inonyesha mashavu, pua na haswaa midomo. Midomo inoonyesha meno kama, kana kwamba mtu anayetabasamu. Na kuna kifaa ambacho kinatumika kusafisha yale meno na kifaa hiki kimeshikiliwa na mikono iliyovaa glavu ya rangi ya samawati.

Sehemu za mwili za mwanamke huyu zilizoonyeshwa ni mashavu, pua, midomo, meno, kidevu, shingo, mabega na kifua na pia nywele. Anaonekana kuwa ametabasamu na meno yake ni ya rangi nyeupe.

Kuna mgonjwa ambaye amelala pale. Anaonekana kuwa anachunguzwa meno na daktari wa meno. Daktari huyu amevalia glavu nyeusi na anatumia kifaa maalum cha kuchunguza meno haya.

Kuna magari matatu ya zimamoto, ni ya rangi nyekundu, manjano, nyeupe na kijivu. Mbele ya magari haya, kuna mtu ambaye anafanya kazi ya zimamoto na amevalia zile nguo maalumu za hii kazi.

Sehemu hii ina mafuriko. Kuna idadi wa watu kadhaa walio kando pale wamesimama kwenye ufuo wa maji haya. Na kuna mtu anajaribu kuvuka maji kutumia mbao zilizotapakaa mle ndani.

Lori hili la zima moto ni la rangi nyekundu na nyeupe. Lina mistari mieupe na ya rangi ya manjano. Lina king'ora na mataa ya rangi ya samawati pale juu na limeandikwa fire fire hapo mbele.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo za rangi ya kahawia anaonekana kuwa anatumia majani kuuzima moto wa msituni na moto huu unaonekana kuwa umewaka kwenye nyasi hizi zilizokauka na kwenye mandhari nyuma kuna moshi wa rangi ya kijivu.

Sehemu hii ina mafuriko. Maji yamejaa na yameingia mle ndani kwa zile nyumba. Kuna vitu vinavyoelea juu ya hayo maji, na kuna watu watano wamesimama pale ndani, wameshikilia nguo zao zisipate maji.

Sehemu hii inaonyesha uharibifu wa mali kama vile kubomoka kwa jengo ama mmonyoko wa ardhi. Kuna watu ambao wamesimama kando ya uharibifu huu. Wengine wanaonekana kuwa ni wadau, wengine wanaonekana kuwa ni timu ya majibu ya dharura ambao wamevaa sare ama kabuti nyekundu na kabuti za samawati.

Kuna watu wanne ambao wamesimama kwenye sehemu hii na mbele yao kuna chakula cha msaada, kinachoonekana kuwa ni mfuko wa unga na beli za vyakula vinginevyo. Kuna mwingine ambaye amesimama kwenye lori lililo na bango la majibu ya dharura ya ukame ya Kenya.

Kuna idadi ya watu waliojaa kwenye mtumbwi mdogo. Watu wengine wamevaa makabuti mekundu yaliyo na msalaba mweupe na wengine wamevaa kofia. Wanapita kwenye sehemu iliyojaa maji na kuna vichaka pale kando.

Kuna mimea midogo ya mahindi iliyoonekana kuchipuka kutoka kwenye ardhi, mimea hii ni ya rangi ya njani na inafanya vizuri sana, ardhi inaonekana ina udongo wa rangi ya kahawa.

Sehemu hii, kando ya barabara, ina, watu ambao, wana majembe, na, vifagio, wanaonekana kuwa wanasafisha, mazingira yao wanasafisha, ule mtaro wa maji, na mle kwenye mandhari nyuma mna, vitongoji ama makaazi duni. Watu hawa wanaofanya usafi wamevaa barakoa.

Kuna aina ya vyakula kama matunda, mboga, mbegu na karanga. Kuna matunda kama vile machungwa, papai, matufaha na zabibu. Kuna mboga kama karoti na kabichi, kuna zile shayiri na njugu za aina tofauti.

Huu ni mfereji ambao unatumia bomba la rangi ya samawati kupitisha maji. Chini ya mfereji kuna ndoo ambayo imepakwa rangi ya samawati, lakini inaonekana kuwa ni ya rangi nyeupe.

Hii ni dawa ya Calpol ya kampuni ya GSK ambayo inatumika kutibu homa na uchungu unaotokana na uchungu wa masikio, mafua, chanjo, kuumwa na kichwa na ni ya watoto ambao ni wa mwezi mmoja kuendelea juu.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni hospitalini. Kuna vifaa tofauti vya huduma za afya kama vile vitanda vitano vya rangi nyeupe na samawati na kabati na skrini ambazo ni maalum kwa afya na kuna muuguzi ambaye amevaa shati jeupe na anatengeneza kitanda pale.

Hapa kuna sindano na tembe za rangi ya samawati, tembe zingine za rangi ya samawati na nyeupe na tembe zingine nyeupe. Na vijichupa ambavyo labda vimejaa dawa na maelezo ya ugonjwa wa malaria yameandikwa pale.

Mtoto mdogo amelala pale kwenye kitanda, anaonekana ako na tube linalotoka kwenye mkono wake. Kuna watu wawili wamesimama kando yake. Wanamchunguza, wanamwangalia angalia, ni kama kana kwamba wanampea matibabu. Wamevaa glovu.

Mwanamke huyu ameketi mbele ya kikundi cha watoto, amevaa shati ya rangi ya chungwa, na ameketi nyuma ya mlango na nyumba ambayo inaonekana kuwa ni ya matofali, anaonekana kuwa ni mwalimu na anafunza kikundi hiki cha watoto, ama anawapatia mawaidha.

Vijichupa viwili vya dawa vimewekelewa kwenye taulo ya rangi ya samawati. Kijichupa ambacho kina kifuniko ya rangi ya kijivu ni cha chanjo ya BCG ambayo inatumika kama kinga ya kifua kikuu na inapewa watoto wadogo.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya kupatia watoto wadogo chanjo. Tunawaona wale wauguzi ambao wamevaa kabuti za rangi ya kijani. Wanapatia mtoto mdogo chanjo kwenye mdomo.

Chumba hiki ni cha hospitali ya watoto. Kuna vitanda kadhaa ambavyo vingine vina wagonjwa kama vile mama na watoto wao wanaosaidiwa na wauguzi pale, na kando ya vitanda hivyo kuna kabati la kuwekea vitu vyao.

Hapa ni shuleni kwani kuna wanafunzi ambao wamevaa sare ya rangi ya kijani na manjano. Kuna vituo vitatu vya kunawia mikono ambavyo vina tangi za rangi ya kijani na mifereji na kwenye mandhari nyuma kuna majumba na tangi kubwa la rangi nyeusi.

Mtu huyu ananawa mikono kutumia sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye mifereji. Ana mikono ambayo ina malaika wengi na amevaa shati ya rangi ya kijivu.

Hapa kuna miguu ya wachezaji wa mchezo wa mpira wa aina ya soka. Mmoja ana sare ama soksi ya rangi ya samawati. Anaonekana kuwa amemkanyaga mwenzake mwenye soksi nyekundu na huyu mwenye soksi nyekundu anaonekana kuwa ameumia mguu, kwa sabau umepinda upande mmoja.

Huyu ni mchezaji wa mchezo wa mpira wa vikapu. Amevaa sare ya samawati na manjano. Amelala kwenye sakafu, anaonekana kuwa ana uchungu na ameumia kwenye kifundo cha mguu.

Nguzo hii imeshikilia wavu wa rangi nyekundu, nyeupe na samawati. Hiki kifaa kinatumika kuchezea mpira wa vikapu, ambapo ndo sehemu ambayo mpira unaingizwa kuashiria goli.

Kwenye chumba hiki kuna watu wawili. Mmoja amejifunika ile shuka ya maasai nyekundu anaonekana kuwa ni mgonjwa. Mwingine amevaa kabuti jeupe la maabara anaonekana kuwa ni daktari. Daktari anafanya uchunguzi kwenye mguu wa mgonjwa anatazama kifundo cha mguu na anachora kuonyeshana sehemu inayohitaji utibabu.